Wataalam wa afya ya kinywa na meno wakiwa katika chumba maalum ndani ya jengo la hospitali, wakimfanyia uchunguzi mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, sare ya wagonjwa wa hospitali hiyo wakimfanyia uchunguzi wa kinywa na meno.

Mtaalamu wa tiba ya meno daktari aliyebobea katika kazi hiyo akiwa katika chumba maalumu ndani ya jengo la eneo la hospitali, akimfanyia uchunguzi mgonjwa mwanamke aliyevaa mavazi nadhifu sana aliyeketi katika kiti cha hospitali hiyo akifanyiwa matibabu na uangalizi wa meno.

Huduma ya tiba ya kinywa na meno inayotolewa na daktari aliyebobea katika matibabu hayo, huku kukiwa ni eneo maalumu sehemu ya hospitali katika chumba maalumu ambacho huduma hiyo hutolewa na wabobezi wa magonjwa hayo.

Mtaalamu wa tiba za afya ya meno na kinga za meno, daktari aliyevalia mavazi nadhifu sana huku wakiwa katika darasa ndani ya jengo la shule akitoa huduma ya mafunzo kwa wanafunzi kwa namna bora ya kupiga mswaki na kusafisha meno yao.

Mtaalamu wa afya ya tiba mwanaume aliyevali mavazi ya ajabu sana akiwa katika jengo la hospitali ndani ya wodi maalumu ambapo matibabu ya kisasa hufanyika kupitia vifaa tiba; huku kijana huyu akiwa ameshika mashine ya hospitali akiifanyia kazi.

Mtaalamu wa tiba mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa ndani ya jengo la hospitali, akimfanyia uchunguzi kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, ndani ya jengo hilo; kwa kumfanyia huduma ya kwanza ya vipimo vidogovidogo.

Mtaalamu wa tiba, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku akiwa amevalia koti jeupe maalumu kwa kazi ya utabibu wa afya; mwenye tabasamu la kipekee huku mikono yake akiwa ameikunja kwa kuishika pamoja, akiwa amesimama mbele ya jengo la hospitali hiyo.

Wataalamu wa tiba vijana wa kiume na wa kike waliovalia mavazi nadhifu sana sare za hospitali hiyo, wakiwa katika chumba maalumu kwa ajili ya utoaji wa huduma za upasuaji wa wagonjwa mahututi. Huku kukiwa na kijana aliyelala katika kitanda cha hospitali hiyo kwa kusubiri upasuaji.

Huduma ya chanjo inayotolewa kwa watoto wadogo, waliokusanyika katika eneo la wazi, mahali ambapo chanjo hiyo hutolewa na mhudumu wa afya, aliyevalia mavazi nadhifu sana katika eneo hilo kwa ajili ya kuhakikisha afya za watoto hao zinaimarika.

Wodi ya watoto, chumba maalumu kwa ajili ya usimamizi wa afya za watoto, huku ndani ya chumba hicho kukiwa na madaktari wawili, wataalamu wa huduma ya afya wakitoa matibabu kwa mgonjwa aliyelala katika kitanda ndani ya wodi hiyo.

Kiliniki ya watoto ndani ya wodi ya watoto, sehemu ambapo watoto hufanyiwa matibabu na huduma mbalimbali za afya zao. Huku kukiwa na mtoto aliyening'inizwa katika mzani maalumu, kwa ajili ya kuangalia uziot kamili, na kutathmini mwenendo wa afya yake.

Mhudumu wa afya ya jamii mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la wazi, mahali ambapo chanjo inatolewa kwa watu mbalimbali hususani wakubwa kwa watoto, ili kujikinga na magonjwa mbalimbali hasa ya kuambukizwa na yasiyo ya kuambukizwa.

Mtaalamu wa afya ya jamii mwanamke aliyevalia mavazi ya hospitali, huku nyuso yake akiwa amefunga kwa barakoa kwa ajili ya kujilinda na magonjwa yanayo ambukizwa kwa njia ya hewa, akimpatia chanjo mtoto mdogo aliyebebwa na mama yake katika eneo la wazi.

Dawa za asili zinazotengenezwa kutokana na miti shamba pamoja na miti mbalimbali inayochumwa mashambani, ambayo miche hiyo hupondwapondwa na kusagwa vizuri kisha huanikwa na kuwekwa kwa ajili ya kutengeneza dawa zinazoponyesha magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa za asili zinazotumika kutengeneza dawa mbalimbali hususani dawa za vidonge pamoja na dawa za kawaida, huku zikitokana na miti ya asili hasa inayopatikana katika maeneo ya porini pamoja na magome ya miti mikubwa.

Dawa za asili ni dawa nzuri kwa matumizi na kwa afya ya binadamu ni dawa zinazotumika zisizokuwa na kemikali, ni dawa zinazotengenezwa kwa kutumia miti shamba mbalimbali ambayo huweza kuchanganywa na kutengeneza tiba inayoweza kutatua matatizo ya afya ya binadamu.

Dawa za asili zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali, zikiwa zinatokana na mimea tofautitofauti inayopandwa katika maeneo ya kila siku, ambayo majani hayo huchukuliwa na kuhifadhiwa vizuri kwa ajili ya utengenezaji wa dawa hizo.

Dawa ya kienyeji iliyohifadhiwa katika kichupa kidogo ambacho kimezungushwa karatasi la maelezo, yanayo elezea namna ya kutumia dawa hiyo kwa ajili ya kujitibu magonjwa mbalimbali, hususani yanayoshambulia vijana hasa vijana wa kiume.

Dawa za asili zinazokusanywa kutoka katika maeneo mbalimbali na kuchanganywa kwa kupondwa pondwa ili kutengeneza dawa zinazoweza kutumika kwa matibabu ya kuponya magonjwa mbalimbali ya binadamu hasa yanayoambukiza na yasiyo ambukiza.

Miche ya miti, ambayo hutumika kutengeneza dawa mbalimbali za kienyeji, hususani dawa zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali, hasa yanayoshambulia binadamu, kama magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza. Dawa ambayo hutumika kutengeneza mitishamba kwa ajili ya uponyaji wa magonjwa hayo.